Kwa hili picha naona watu ambao wako sokoni wanafanya ununuzi wao hapo, kuna viatu vimetundika hapa kwa kamba, kuna mzee ambaye amesimama hapo kando amejishikilia.

Ina vitu tofauti tofauti kama vile malenge, ndizi na parachichi na kuna gunia imewekwa takataka.

Kwa hili picha, hapa ni kiwanjani ambapo kuna magari nyingi sana, kuna miti na watu ambao wamesimama, nyuma ya gari kuna hema ambazo ziko huko nyuma.

Kwa hili huku kuna mtu ameshika pesa mkononi ameshika elfu moja mia tano na hamsini. Kuna chaja imekaa katika mezani. Meza iko na rangi ya kahawia. Kuna kijiti kimeelewa mezani.

Kwa hii picha naona mama mmoja, ameenda kwa mpesa kuwekewa pesa kwa simu, huyu mama kuna mtoto mkononi mwake.

Kwa hii picha hapa kuna sokoni, kuna aina mingi, kuna viatu, kuna manguo, yule mama aliyekaa chini, kuna viatu zimetundika katika kamba, kuna wengine wakifanya ununuzi kando ya soko hii.

Kwa hii picha hapa ni sokoni ambapo unapatana na watu wanafanya ununuzi kuna viazi vitamu, mahindi, machugwa, mandizi, mandizi inayo Iva mboga ,malenge ,viazi vitamu na viazi.

Kwa hili picha naona watu ambao wanafanya ununuzi hapa, Kuna vitu tofauti kama vile mitinda, Kuna chumvi na Kuna mama ambaye amevalia koti ya maziwa.

Kwa ii picha hapa ni sokoni ambapo unapatana kuna wanunuzi wengi sana wengine wanajiangalilia kuna machungwa kuna kunia zimewekwa juu kuna vitu mingi sana wanunuzi wananunua na kujiangalilia.